Hapa tupo uwanjani, na tunapata wanaocheza mchezo huu wa kandakanda wako na ulemavu, na inakaa watu au serikali ilijionelea vizuri, na ikawasaidia, na ikaonyesha kwamba ulemavu sio kutoweza.

Hapa tuko uwanjani na tunapata wanariadha. Wanajifunza kukimbia ili waweze kuwakilisha nchi yetu vizuri. Kwa majina yao ni Samuel Muchai na Jean Kipchumba.

Naam! Hapa tunapata watoto walio na ulemavu. Hawa watu wakubwa wanajaribu kuwaelezea ama kuwafafanua kwamba, kuwa na ulemavu si mwisho wako kwa sababu wanaweza kuwa na vitu mingi vya kufanya. Naam!

Mazingira ya hapa yawezakua ya ofisini ama ya shuleni. Kwa upande wangu mimi nadhani yawezakua ya shuleni kwa sababu somo la kompyuta yafunzwa shule ya upili na hata chuo kikuu.

Hiki ni kitabu cha mwanagenzi, hatujui haswa ni mwanafunzi wa darasa lipi ama wa umri upi . Lakini tunaona hapa anajaribu kufunzwa kuhusu ngeli.

Hapa tunapata kuna ghulamu ambaye amekalia kiti cha magurudumu na inaonekana ana ulemavu lakini licha ya ulemavu wake anajitahidi kusoma ili awe na.....

Naam tupo uwanjani. Mchezo huu unaitwa kiruka mbali ama mruko na tunapata mchezaji huyu ambaye anaitwa Samson Ojuka anajaribu kuruka, ili awe wa kwanza katika mchezo huu.

Hiki ni kitabu na kitabu hiki hatujui haswa ni la mtoto wa darasa lipi ama shule ya upili upi. lakini, linatuonyesha umoja na wingi. Inamwonyesha mwanafunzi aweze kujua gare ni nini, gari la moshi na hata baiskeli.

Hapa panaweza kuwa ofisini ama darasani, lakini haswa mimi nafikiria ni darasani . Pale shule ya upili, kuna somo la kompyuta ambalo, wanafunzi hao hutumia makompyuta kuwasaidia kusoma na kuelewa kile ambacho wanasoma.

Mazingira ni ya uwanjani na mchezo ambao unaoendelea ni kandanda lakini wanaocheza wana ulemavu lakini walisema ulemavu si kukataa au kwa kiingereza wanasema disability is not inability .

Hapa naeza sema haswa ni shuleni kwa sababu mazingira kama hii yanaonekana tu shuleni, shule ya upili na hata vile vya chuo kikuu ili wanafunzi wawe na wakati mzuri wa kuteremka na kupanda wakienda madarasani mwao.

Hapa tuko shuleni hasa shule ya upili kwa sababu ubao mweupe umejulikana huko hasa. Ubao mweupe ndio unatumika huko kwa sababu kununua chaki ni kazi ngumu kwa hao walimu.

Hatupo darasani na mwanafunzi huyu inaonekana alipewa kazi la ziada ili aweze kujibu swali hii kwa wakati mwafaka, mwalimu akaweze kusahihisha ili asiwe na mavurugano na mwalimu.

Hapa tupo uwanjani na hawa ni wanariadha. Wanariadha wanaokimbia tena ni ya watu wakubwa. Inaonekana wana shida ya macho ndio maana wamefunga macho yao.

Naam, mazingira ni ya uwanjani na tunaona mwanagenzi ama mwanafunzi huyu anacheza mpira, hata kama ana ulemavu. Na anatuonyesha kwamba, ulemavu si huwezi. Ndio maana serikali ya Kenya imeambatana na shule kuweza kuwapa fursa moja.

Hapa yaweza kuwa afisini ama darasani. Maafisini mengi kwa sasa hivi yanatumia mateknolojia haswa kutekeleza kazi zao kwa ujumla na hata shuleni wanafunza somo la kompyuta.

Hapa yaweza kuwa darasani ama ofisini mwa kazi, kwa sababu kompyuta haya yamekuwa, yamewekwa kwa ustaarabu, hapa tunaweza pata pia umuhimu wa teknolojia katika maisha yetu ya sasa.

Mazingira ya shuleni na hapa haswa ni gwaride pale ambapo wanafunzi hukusanyika kila Jumatatu na Ijumaa kuja kuimba wimbo wa taifa.

Hapa tunawaona maghulamu wawili ambao wanacheza mpira wa mguu kwa uwanja wa udongo na wote wako na shida ya ulemavu.

Naam, hiki ni kitambu, na kitambo hiki ni cha mwanafunzi, mwanafunzi wa darasa la 4. Na kitabu hiki ni cha lugha, lugha ya kifaransa, wanasaidia wanafunzi ili wajue lugha zingine kama si Kiingereza, Kiswahili, na ili wawe kujua kwa lugha zingine za nchi zingine pia.

Mazingira ni ya darasani ama chuoni kwa sababu kuna viti na yamepamgwa vizuri. Inaonekana wanagenzi au wanafunzi wanajitayarisha kuanza mtihani wao.

Watu hawa wamevaa sare rasmi nyekundu na wanapatia kundi la fedha kwa mtoto au mwanafunzi huyu mwenye ulemavu.

Mazingira ya hapa yaweza kuwa ya shuleni na haswa ni shule ya chekechea ama ya msingi. Mchoro huo umewekwa ili wanafunzi waeze kuelewa fika kitu ambacho wamesoma darasani.

Hapa tupo shuleni, shuleni hii inapendeza na ni safi kabisa. Ni mzuri shule ikiwa safi ili wanafunzi wawe na mazingira mzuri ya kusoma ili waweze kuelewa kile ambacho wanasoma.

Naam, hiki ni kitabu na kitabu hiki ni cha mwanafunzi aliye darasa la saba. Na somo la kitabu hiki ni sayanzi la kikomputa .Linafunzwa katika somo la upili na msingi na hata vio vikuu.

Mazingira hapa yaweza kuwa ya darasani ama ofisini mwa kazi. Hapa tunaweza pata huduma teknolojia na pia tunajua kwamba pale somo shule ya upili kuna somo la kompyuta. Ambayo, wanafunzi wanaweza jua mengi kuhusu kompyuta na teknolojia. Tunapata huduma teknolojia katika maisha ya sahii.

Hapa tupo darasani ama shuleni na hiki ni kitabu. Kitabu cha mwanafunzi wa darasa la pili. Somo la afya au lishe bora na jinsi unawezatumia lishe hizo kuboresha afya yako.

Hapa tunaona mwanadada mchapakazi mzuri mrembo kabisa ako kwenye gym kwa lugha ya Kingereza. Anaonekana ako na ulemavu kidogo.

Hapa tuko shuleni na inaonekana wanafunzi hawa wamewekwa kwa kikundi, kwa sababu mna dawati kama tano hivi katika kila kikundi.

Mazingira yaweza kuwa ya afisini ama darasani kwa sababu tunapata mna viti, mna kompyuta ambayo wanafunzi ambao wanafanya somo hii hutumia kujisaidia.